Mwalimu anatabasamu huku akitumia kipakatalishi chake chenye rangi ya kijivu kilicho juu ya meza. Wanafunzi kadhaa wamejikusanya kando yake wakimtazama kwa makini.

Mwanaume anayetumia kipakatalishi chake kilicho juu ya meza, iliyotengenezwa na mbao .Kando Kuna kikombe kilicho na kalamu ,Kikombe ya glasi, na jagi ya glasi iliyo na maua .

Msichana amdogo aliyevaa shati lenye rangi ya waridi, anaatumia kipakatalishi chake kilicho mbele yake. Kwenye skrini, kuna watu wanaojitokeza kuashiria wako katika mkutano wa kidijitali. Mandhari yake kandokando ni yenye rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe. Anapunga mkono wake wa kulia kuelekea kipakatalishi chake chenye rangi ya fedha kilicho juu ya meza iliyotengenezwa na mbao. Kando pia kuna simu yake ya mkononi.

Kijana mdogo aliyevalia shati lenye rangi ya samawati anaitazama kompyuta yake ilio na mwanamke kwenye skrini huenda anayemfunza mvulana huyu kwenye meza kuna kibodi na vilevile begi yenye rangi ya kijivu.

Huu ni mfano au mchoro wa kipakatilishi kilicho wazi na mtu aliyevalia shati lenye rangi ya samawati. Vile vile vitabu vyenye rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyekundu viko kando yake.

Tunawaona wanafunzi wawili wakiwa wameketi darasani wakitumia kifaa chao cha kielektroniki. Msichana aliye na nywele ndefu nyeusi anaonekana kuonyesha msichana aliye na nywele kawia ya dhahabu kitu kwenye skrini ya kikompyuta kibao chake.

Hiki ni kikundi cha watu wanaotumia kompyuta yao ndogo. Kushoto kulia kuna kijana kiume aliyevalia shati na fulana ya rangi ya kijivu. Amekalia kwenye meza ya mbao na amevalia miwani.

Sehemu ya kulia kuna kipakatalishi chenye rangi ya fedha ilhali sehemu ya kushoto daftari. Mchoro au mfano wa daftari lenye karatasi nyeupe. Mandhari ni yenye rangi samawati.

Hawa ni wasichana wawili. Mmoja akiwa amevalia mavazi yenye rangi ya manjano na kofia ilhali mwingine fulana yenye rangi ya kijivu na suruali nyeusi. Wameketi kwenye sakafu iliyotengenezwa na mbao huku wakitazama kompyuta ndogo iliyo mbele yao. kando Kuna begi yenye rangi nyeusi na daftari lenye rangi ya zambarau.

Msichana mdogo aliyevalia rinda yenye rangi ya manjano anatabasamu huku akikitumia kompyuta kibao chake juu ya meza ya glesi. Nyuma yake wazazi wake wanamtazama huku wakitabasamu.

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe anayetumia kipakatisho chake ilikujifunza kusoma. Kwenye skrini, mwanamume anamuonyesha vidole gumba vyake huku wakitabasamu. Vile vile juu ya meza kuna vitabu vilivyo wazi.

Aliyeva blausi ya rangi ya chungwa anaonekana akiitumia kompyuta yake ili kujifunza kupitia mtandao. Vile vile dawati lilo mbele yake lina daftari na pia kalamu iliyo mkononi mwake, anayotumia kunakili na kuandika yale ambayo anajifunza.

Huyu ni mtoto wa kiume akiwa ameketi kwa dawati akishiriki katika somo mtandaoni. Kwenye meza mbele yake kuna kompyuta ndogo na vilevile vitabu na taa iliyo na rangi nyeusi inayotoa mwangaza wa ziada. Kijana huyu ameshikilia kalamu mkononi.

Huu ni mchoro wa mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya kijani kibichi huku akiwa amekalia kiti chenye rangi nyeusi. Kwenye meza iliyo mbele yake kuna kompyuta, kipanya, simu ya mkononi, daftari, kalamu na miwani.

Hawa ni wanawake watatu wanaotumia kompyuta zao ndogo kuendeleza shughuli fulani, huku wakitazama kompyuta iliyoegemea ukuta wenye rangi nyeupe. Meza wanaotumia ni yenye rangi nyeupe na viti walizokalia ni zenye rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mchoro wa watu watatu tofauti, mmoja akiwa amesimama juu ya kompyuta ndogo ya mfano, mwengine akiwa karibu na daftari iliyo wazi na wa mwisho akiwa ameketi juu ya kitabu kilichofungwa. Huku simu ya mkononi, kikombe cha rangi ya samawati kikiwa kando yao.

Mwanaume aliyevalia koti nyeusi, shati ya samawati na tai nyeusi anaandika kwenye daftari. Kwenye meza iliyo mbele yake, kuna kompyuta. Nyuma, pazia yenye rangi nyeupe imo dirishani.

Mwanaume aliyesonga kwa umri aliyevaa shati yenye fulana au shati yenye rangi ya kijivu, anatumia kipakatalishi chake kilicho juu ya meza chenye rangi ya kijivu , kuta mle nyuma ni zenye rangi nyeupe.

Mwanaume aliyevalia shati ya samawati anatumia kipakatalishi chake, kilicho juu ya meza ya mbao. Sehemu ya juu kuna michoro ya mifano ya vitu mbalimbali kama vile daftari lililofunguliwa, kompyuta na hata kikombe.

Huu ni mchoro wa kompyuta ndogo, simu ya mkononi, kitabu kilicho wazi, daftari iliyofungwa, kalamu, miwani na vilevile kikombe chenye rangi nyekundu.

Mwanamke aliye keti peke yake kwenye viti vyenye rangi ya samawati anaandika kwenye daftari lililo juu ya meza. Huku akitazama kompyuta kibao iliyo mbele yake. Kando kuna begi yake ya mgongoni na mandhari yake yanaashiria yuko ndani ya gari ya moshi

Mwanaume aliyevaa shati la rangi ya samawati na nyeupe anaandika kwenye kitabu kilicho wazi juu ya meza iliyotengenezwa na mbao. Vilevile mbele yake kuna kipakatalishi kilicho wazi au kilichofunguliwa.

Huu ni mchoro wa mikono ya mtu inayotumia kipakatalishi kilicho juu ya meza iliyo na daftari iliyo wazi, ile iliyofungwa. Kikombe chenye rangi ya zambarau iliyo na maji au chai.

Wanafuzi wako katika mahabara ya kompyuta huku mwalimu wao akiwaelekeza jinsi ya kutumia vipakatalishi vyao vilivyo juu ya meza iliyotegenezwa na mbao. Wote wameketi kwenye viti vilivyotegenezwa na mbao na wamevalia sare zenye rangi ya samawati.

Kijana aliyevaa shati lenye rangi ya kijivu anakaza fikra makini kwenye kipakatilishi chake kilicho juu ya meza iliyotengenezwa na mbao. Vilevile kuna simu ya mkononi pale, nyuma kuna ubao wenye rangi nyeupe na sehemu ya kando, bango lenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeupe.

Mikono miwili inaonekana ikifanya kazi kwenye meza ya mbao, ule wa kulia unaonekana ukiandika kwenye kitabu cha spirali ilhali ule wa kushoto umeshika daftari iliyo wazi na ina maandishi. Kompyuta ya mkono au kompyuta ndogo iko juu ya dawati na skrini yake inaonyesha mwanamke mzee anayezungumza.

Mwanamke huyu aliyevalia sweta yenye rangi ya kijani kibichi au kijivu anahudhuria mkutano kwenye kompyuta yake ndogo. Meza iliyo mbele yake ni yenye mbao nayo ina madaftari mawili yaliyo wazi na vilevile simu yake ya mkononi.

Huu ni mfano wa kompyuta na watu wawili. Mmoja wao akiwa mwanamke aliyeketi karibu na meza iliyo na kompyuta ndogo ilhali yule mwingine ameketi juu ya vitabu vyenye rangi nyekundu, samawati na manjano.

Huu ni mchoro unaoonyesha wafanyikazi wakiwa kwenye chumba cha mkutano. Wameketi kwenye meza iliyotengenezwa na mbao, nao wote wana vifaa vya elektroniki kama vile kompyuta ndogo na simu za mkononi.

Mkono unaonekana ukitumia au ukibofya kompyuta ndogo iliyo juu ya meza ya mbao , sehemu ya kulia mito yenye rangi ya kijani kibichi na kijivu na vilevile, dirisha lenye glesi.

Mvulana mdogo aliyevaa shati lenye rangi ya samawati huku mkononi akiwa ameshika kalamu anaitazama kipakatalishi chake chenye rangi nyeupe huku akiwa ametabasamu na kujishika tama.

Wanafunzi wawili, wanatabasamu huku wakiwa makini kukitumia kompyuta kibao kilicho mbele yao kwenye meza iliyotengenezwa na mbao. Kuta mle nyuma ni zenye rangi ya kahawia na Kuna chati iliyo na mchoro wenye rangi ya kijani.

Huu ni mchoro au mfano wa vifaa vya kieletroniki kama vile vipakatalishi na komputa ambazo zinapicha za mchoro za watu kadhaa kwenye skrini zake .Mandhari ni yenye rangi ya waridi.

Huyu ni mwanamke wa asili ya Kiafrika mwenye nywele fupi zenye rangi nyeusi na anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo ya HP. Nyuma yake vitabu vimepangwa sambamba kwenye rafu zilizotengenezwa na mbao.

Mwanamke aliye na ngozi yenye rangi nyeusi na kuvalia nguo za muundo wa kiafrika zenye rangi nyekundu. Anaitumia kipakatalishi chake chenye rangi nyeusi kilicho kwenye mapaja yake.

Msichana mdogo aliyevalia fulana yenye rangi ya kijivu anapunga mkono kuelekea kipakatalishi chenye rangi ya manjano juu ya meza ya mbao. Iliyo pia na kitabu kilicho wazi na kalamu kadhaa.

Huyu ni mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe na anaonekana akitumia Kompyuta yake ndogo kushiriki katika mkutano mtandaoni ana kalamu mkononi vile vile karatasi kwenye meza ya mbao iliyo mbele yake.

Naona watoto wawili wa jinsia ya kike wenye nywele ndefu zenye rangi ya kahawia dhahabu. Wakiwa wamejilaza kwenye kitanda wakitazama kitu kwenye kompyuta ndogo au kompyuta kibao.

Mwanamke aliyevalia vulana yenye rangi ya machungwa anaandika kwenye kitabu kilicho mbele yake. Juu ya meza iliyotengenezwa na mbao, kuna kipakatalishi. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe.

Huyu ni daktari mwanamke aliyevalia mavazi ya kazi yenye rangi ya buluu na nyeupe. Mbele yake kuna meza yenye rangi nyeupe, kompyuta ndogo, vitabu au makaratasi na mkononi ameshikilia kalamu na vilevile simu ya mkononi.

Mwanamke aliyevaa shati ya buluu anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo kwa ajili ya kazi. Vilevile kompyuta kibao inaonekana ikigemea kwenye meza ilio mbele yake, pia dirisha kubwa iliyo nyuma yake inatokeza mwangaza waziwazi katika chumba kile.

Mtoto mdogo anatabasamu ,huku akipunga mkono ,kuelekea komputa iliyojuu ya meza ya mbao. Vile vile kuna daftari lililo mbele yake ,lililofunguliwa na keyboardi .

Kijana huyu mwenye nywele zenye rangi nyeusi na aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi na njano, amejishika tama. Mbele yake kwenye meza ya mbao, kuna kompyuta ndogo na vilevile daftari lililofunguliwa. Mkononi ameishika kalamu.

Huu ni mchoro unaowakilisha dhana ya elimu mtandaoni. Katikati kuna kompyuta ndogo iliyofunguka. Kando kando kuna vitabu vyenye rangi tofauti tofauti ikiwemo kijani kibichi, machungwa, nyekundu na bluu.

Hii kompyuta ndogo iliyo na skrini na maandishi e-learning . Imewekwa juu ya meza ambayo kando yake kuna miwan,i simu ya mkononi, kitabu, kikombe cha rangi ya hudhurungi na kalamu.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda vya ghorofa vilivyotandikwa shuka yenye rangi nyeupe na kuna mito yenye rangi nyeupe juu yake. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe. Pembezoni kiti chenye rangi nyeupe kiko karibu na meza.

Hili ni jengo la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe kila mahali nalo paa lake ni la rangi ya kijivu. Mbele yake kuna nyasi na maua yenye rangi ya kijani kibichi na vilevile kuna barabara iliyo na unyevunyevu, huenda kutokana na kunyesha.

Hii ni sehemu katika maabara. Kwenye meza ya mbao iliyo na rangi nyeupe, kuna vifaa vya glesi vilivyopangwa sawasawa. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi ya samawati.

Hii ni sehemu ya maktaba iliyo na vitabu vilivyopangwa kwenye rafu kutoka chini hadi juu iliyotengenezwa na mbao. Sehemu ya juu taa za fluorescent zaning'inia kutoka kwenye paa iliyo na rangi nyeupe. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe vilevile.

Hapa tunaona wachezaji wawili wa mchezo wa magongo wakiwa kwenye uwanja usio na nyasi kila mahali. Mchezaji wa kulia amevalia mavazi ya rangi ya manjano na nyeusi, pia kofia na kilinda uso, vilindi vya miguu na mikono. Mchezaji wa kushoto amevalia mavazi ya kijani njano.

Hapa ni kwa bweni au kwenye chumba cha kulala cha pamoja. Ndani yake mna vitanda viwili viwili vilivyotegenezwa kwa chuma na vina magodoro yalitandikwa kwa shuka mbalimbali.

Hili ni kikundi cha wanafunzi waliovalia koti za maabara za rangi nyeupe. Mbele yao kuna kifaa cha kielektroniki kilicho kwenye meza ya mbao. Mmoja anatumia kompyuta yenye rangi nyeusi.

Hizi ni nyumba za kukodi zilizopakwa rangi nyeupe kwenye viambaza vyake na malango na madirisha yake, rangi ya kijani kibichi. Sakafu ya sehemu hii ni yenye rangi nyekundu.

Hii ni bweni ya kulala ya wanafunzi iliyo na vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa na chuma. Vimetandikwa kwa shuka ya rangi kama vile nyeupe, kijani kibichi na kadhalika. Kiti cha plastiki cheupe kimo humu.

Hili ni basi la shule lililopakwa rangi ya manjano. Limeegeshwa kwenye eneo lya maegesho lililo na nyasi mingi yenye rangi ya kijani kibichi. Kandokando, kuna magari mengine na vilevile miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni darasa lililo na madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu ndefu kutoka nyuma hadi mbele. Kwenye madirisha pazia zenye rangi ya hudhurungi zaning'inia .Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe.

Wanafunzi kadhaa wameketi ndani ya maktaba. Wengine wao kwenye viti vya mbao ilhali wengine kwenye viti vya plastiki. Vitabu vimepangwa kwenye rafu ya mbao sehemu zote mbili. Sakafu ya eneo hii ni ya rangi ya zambarau.

Hii ni sehemu ya mapokezi ya jengo. Huenda ikawa hosteli au hoteli ndogo. Kuna ngazi za mawe au sementi zinazoelekeza kwenye lango kuu. Paa ya chumba hii, ama nyumba hii, imepakwa rangi ya bluu. Na kuta, zimepakwa rangi nyepesi. Kandokando, kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa.

Hili ni lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta kama inavyoashiria kwenye kiambaza mle juu. Kuta za eneo hili limepakwa rangi nyeupe, samawati na nyekundu.

Hili ni darasa tupu lililo na madawati na viti vya mbao. Sehemu ya mbele kuna ubao wenye rangi nyeusi na unaonekana ukiwa na maandishi yenye rangi nyeupe. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe na vile vile samawati iliyofifia.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa vikapu. Wawili wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu ilhali wale wengine wamevalia mavazi nyeupe. Sakafu ina rangi nyekundu na vijisehemu vyenye rangi ya buluu.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda viwili vilivyopangwa juu kwa juu vilivyojengwa kwa chuma yenye rangi nyeusi, vimetandikwa kwa shuka au blanketi ya rangi tofauti tofauti. Upande wa kushoto kuna dawati na kiti na kwenye dirisha kuna pazia.

Hiki ni kikosi cha kushangilia cha kina dada waliovalia shati lenye rangi nyekundu na vinyasa au sketi zenye rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma yao kuna uwanja ulio na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi na vilevile miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi.

Hawa ni watu wakiwa kwenye chumba cha mkutano wakiwa wamekalia viti vyeusi vya muundo wa kisasa. Meza iliyo mbele yao imetengenezwa na mbao. Kuta za nyumba hii zimepakwa rangi nyeupe.

Hiki huenda kikawa chumba cha hadhara au cha maonyesho. Kina viti vya rangi ya samawati na paa yenye rangi nyeupe. Kuta zake ni zenye rangi hudhurungi na sakafu ni yenye rangi nyeusi.

Hapa ni kwenye maabara ya kompyuta huenda katika chuo au shule. Kila kompyuta imepangwa kwa safu ya meza na vilevile kiti. Kuta za mahali hapa zina rangi ya nyekundu na vile vile blue . Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia njano.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na kitanda cha Ghorofa kilichopakwa rangi nyeusi nacho kimetengenezwa na chuma. Kando yake kuna kabati la mbao lililo na rangi ya hudhurungi na viti viwili vyeusi. Kuta za sehemu hii imepakwa rangi.

Hii ni sehemu ya maktaba, iliyo na vitabu vilivyopangwa kwenye rafu ya iliyotengenezwa na mbao. Vilevile kuna viti na meza iliyotengenezwa kutoka kwa mbao. Watu wawili wameketi huku wakiendelea kusoma.

Huku ni kwenye maktaba ya umma na kwenye maktaba hii kuna rafu mbalimbali yenye vitabu zenye mada tofauti tofauti. Na pia kwenye maktaba hii kuna watu aina jinsia mbili, kuna jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Dada huyu ana kitabu mkononi mwake akijaribu kukisoma na wanaume wale wawili, kuna mmoja anayejaribu kukagua vitabu kwenye rafu na mwingine ameketi chini.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa na mbao. Kimoja kina godoro yenye rangi ya samawati na ingine imetandikwa na kitambaa chenye rangi ya manjano na huthurungi.

Hili ni darasa tupu lenye viti vya mbao na meza yenye rangi ya kijani kibichi. Sehemu ya mbele kuna ubao wenye rangi wa kijani kibichi na pia kuta zenye rangi nyeusi, nyeupe.

Hapa tunaona kundi la wanaume waliovalia mavazi mbalimbali ya michezo wakicheza mpira wa kandanda. Upande wa kushoto wa picha kuna mlingoti wa goli na vilevile kwa umbali miti yenye rangi ya kijani kibichi inaweza kuonekana.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na kitanda kilichotandikwa kitambaa chenye rangi ya samawati na nyeusi. Kuna mito miwili yenye rangi nyeupe na vilevile pazia nyeupe kwenye dirisha. Kuta za eneo hili ni yenye rangi nyeupe na kahawia.

Hili ni darasa lililotupu lenye viti vilivyotengenezwa na mbao. Sehemu ya mbele kuna ubao wenye rangi nyeupe. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi ya kahawia na vigae vya sakafuni ni venye rangi nyeupe.

Hiki ni kikundi cha watu wanaohudhuria mkutano. Kuna wale walioketi kwenye dawati za mbao ilhali mwanaume mmoja aliyevalia shati yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi akiwa amesimama. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wasichana waliovalia sweta zenye rangi ya samawati na shati nyeupe, wameketi kwenye viti na madawati ya mbao. Huku wanawake wawili na mwanamume, wakiwa wamesimama wakiwatazama.

Huu ni ukumbi wa michezo au mihadhara ulio bila watu. Kuna viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu, iliyopanda kuenda nyuma au kuenda juu. Sakafu ya mahali hapa inaonekana kutengenezwa kutoka kwa saruji.

Hiki ni chumba cha kulala, kilicho na vitanda vitatu vilivyotengenezwa na mbao. Vimetandikwa na vitambaa vyenye rangi ya kijani kibichi na kuna vingine vyenye rangi nyeupe na waridi vilivyokunjwa juu yake. Kuta za eneo hili ni zenye rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na kitanda iliyotengenezwa na mbao ambayo imetandikwa na shuka au kitambaa chenye rangi nyeupe na vilevile blanketi yenye rangi ya kijivu kando kuna meza ya mbao na kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Vimetandikwa kwa shuka rangi ya samawati na vina mito vya rangi ya samawati. Kuta za chumba hiki ni rangi ya samawati na vigae ni vya rangi ya hudhurungi.

Hiki ni chumba kusubiri au nafasi ya ofisi. Kuna viti vyeusi vya kisasa vilivyopangwa kwa kila upande na meza ya rangi ya kahawia katikati. Sakafu ina vigae vya rangi ya dhahabu na kahawia. Ukuta upande wa kulia ni wenye rangi nyekundu na kuna madirisha ya glesi yanayoruhusu mwangaza kupenyeza kwenye nyumba ile.

Hili ni darasa lililo tupu lenye madawati, kabati na meza iliyotengenezwa na mbao. Sehemu ya mbele juu imepakwa rangi ya samawati, nao ubao ni wenye rangi nyeusi na unaonekana kuwa na maandishi.

Ni darasa tupu lilo na madawati na viti vilivyotengenezwa na mbao. Sehemu ya mbele kuna ubao wenye rangi nyeusi. Chumba hiki hakina mwangaza wa kutosha na sakafu iko katika hali mbaya kuashiria miundo msingi mbovu wa eneo hili au shule hii.

Hii ni sehemu katika maktaba. Watu wameketi kwenye viti vilivyo na rangi ya kijani uku wakiendeleza shughuli zao za kusoma. Kwa umbali, rafu zilizojaa vitabu viliopangwa vizuri zinajitokeza. Sakafu ya eneo hili ni lenye rangi ya zambarau.

Hili ni darasa tupu lililo na madawati ya mbao yaliyo pangwa kwa safu ndefu. Sehemu ya nyuma ina chati kadhaa. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi ya manjano na samawati.

Hii ni darasa tupu lenye dawati na viti vilivyotegenezwa na mbao. Kwenye upande wa mbele na nyuma kuna rafu zilizopakwa rangi nyeusi. Upande mmoja una dirisha zinazotokeza mwangaza wazi wazi.

Tunaona kundi la wanafunzi waliovalia koti nyeupe ya maabara na barakoa ya rangi ya bluu. Wanaonekana wanajifunza au kufanya mazoezi za taratibu ya kimatibabu.

Hii ni sehemu ya ndani ya maktaba. Upande wa kulia kuna rafu zilizo na vitabu ambavyo vimepangwa kwa njia nadhifu. Upande wa kushoto, ngazi zinapanda kulekea juu zinaonekana. Nazo zina mikono ya mbao na fremu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao na kutandikwa kwa shuka na mito ya rangi nyeupe. Kuna uwavu mweupe wa kuzuia mbu.

Hiki ni chumba cha kulalakilicho na kitanda, iliyotandikwa kitambaa chenye rangi nyeupe. Upande wa kushoto Kuna kabati lililo na vioo na limetengenezwa na mbao, yenye rangi ya hudhurungi . Vigae vya sakafuni ni vyeupe, na Kuta ni yenye rangi ya waridi.

Hiki ni chumba cha kulala au bweni chenye kitanda ya ghorofa cha juu kina godoro ya rangi nyekundu ilhali cha chini ni chenye rangi ya buluu. Kuta ni zenye rangi ya buluu hafifu, upande wa kulia kuna kabati ya mbao yenye rangi hudhurungi.

Huu ni ukumbi wa mihadhara. Wanafunzi kadhaa wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya nyeusi. Mwalimu anaonekana pia akiandika au akieleza jambo kutoka kwa ubao mweupe.

Hili ni basi la shule lililopakwa rangi ya manjano na maandishi yenye rangi nyeusi. Kando walimu wamesimama wakiwapungia mikono wanafunzi walio ndani ya gari lile. Sakafu ya eneo hili imetengenezwa na sabuni. Kwa umbali kuna miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Huu ni uwanja wa mchezo haswa mchezo wa vikapu. Watu wachache wanaonekana wakicheza. Kando, kando yake, kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na kwa umbali jengo la gorofa linaweza kuonekana.

Hii ni sehemu ya kulala iliyo na vitanda vitatu, viwili vikiwa vya gorofa. Vyote vimetengenezwa kwa chuma na mbao. Magodoro yenye rangi ya hudhurungi yametandikwa juu yake. Kuta za eneo hili ni zenye rangi nyeupe.

Hiki ni chumba kimoja ndani ya nyumba ya kukodi. Kuta zake zimepakwa rangi nyeupe. Vigae vyake ni vyenye rangi nyeupe. Kuna kabati iliyotengenezwa na mbao sehemu ya mbele ya chumba hiki.

Hapa ni katika maktaba. Mwanaume aliyevalia shati nyeusi huku akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao anaisoma daftari iliyo juu ya meza ya mbao. Vitabu vimepangwa kwenye rafu yenye rangi nyeupe sehemu zote za chumba hiki.

Huu ni ukumbi wa mihadhara. Kuna kikundi wa watu baadhi yao wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao na wengine wakiwa wamesimama. Chumba hiki kina madirisha makubwa yanayopenyeza mwangaza ndani yake.

Hii ni mahabara kuna meza kadhaa iliyotegenwa na bao yenye rangi nyeusi kabti za bao ukutani na vile vile viti vilivyotegenzwa na chuma zenye rangi ya kijivu .Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe na taa za neoni zinatoa mwagaza kutoka kwenye paa.

Haw ni wachezaji wa voliboli. Mmoja wao akiwa amevalia sare yenye rangi ya buluu na nyeupe iliyoandikwa nambari kumi na mbili mgongoni. Ilhali yule mwengine amevalia ile yenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Wavu wenye rangi nyeusi umo katikati yao na mpira uko juu yao. Mashabiki wamesimama nyuma ya wachezaji hao.

Hili ni darasa tupu lililo na viti vilivyo tengenezwa na plastiki na sehemu ya kuandika ya mbao yenye rangi ya kahawia. Kuta zenye rangi nyeupe na sakafu ina rangi ya kijani. Nyuma kuna dirisha kubwa inayo tokeza mwangaza kwenye chumba hicho.

Huu ni ukumbi wa hadhara ulio na viti vyeusi vilivyopangwa kwa safu ndefu kutoka nyuma hadi mbele. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe na sakafu ina rangi nyekundu.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na kitanda cha mbao ambacho kimetandikwa kwa shuka yenye rangi nyeusi na kijivu. Upande wake wa kushoto kuna dawati la mbao na kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda wakiwa uwanjani. Mmoja amevalia nguo yenye rangi nyeusi pamoja na soksi. Ilhali yule mwingine amevalia nguo nyeupe. Mwamuzi kule nyuma, amevalia fulana ya rangi manjano na kaptura ya rangi nyeusi.

Hiki chumba ni majilisi huenda ya walimu ama ya wafanyakazi kuna meza za mbao zilizo pakwa rangi ya hudhurungi na viti vyeusi. Kuta na sakafu ya sehemu hii ni yenye rangi nyeupe.

Hiki ni kikundi cha wanafunzi waliovalia sare za shati nyeupe na sketi na suruali nyeusi. Mandhari yao imejaa nyasi na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kikundi cha wanafunzi wa shule ya Thika Road Christian . Wamevalia fulana na suruali zenye rangi nyeusi huku ikiwa na maandishi yenye rangi ya manjano. Nyuma yao, gari aina ya basi iliyopakwa rangi ya manjano limeegeshwa pale.

Hiki ni kikundi cha wanafunzi wakiwa wameketi darasani kwenye madawati ya mbao na viti vyenye rangi nyeupe. Kuna walimu kadhaa waliosimama nyuma yao. Vigae vya sehemu hii vimetengenezwa na rangi ya hudhurungi.

Hiki ni kikundi cha wasichana waliovalia shati nyeupe, tai nyeusi na sketi nyeusi. Wamesimama kwenye kiwanja, kilicho na mchanganyiko wa nyasi na majani yaliyoanguka. Nyuma yao kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi na vilevile paa la mabati.

Binti huyu mdogo aliyevalia koti yenye rangi nyeupe anatumia vifaa vya glesi vya maabara vilivyo na kemikali zenye rangi tofauti tofauti kama vile manjano, samawati na hata kijani kibichi. Nyuma yake kuta zenye rangi nyeupe na kuna ubao wenye rangi mweupe.

Mwanamume aliyevalia kofia nyeupe, shati yenye rangi ya kijivu, na kinyasa chenye rangi nyeupe, amesimama juu ya mawe makubwa. Kando yake, kuna mimea iliyo na rangi ya kijani kibichi. Ngozi yake, ni yenye rangi nyeusi.

Namwona mwanaume aliyevalia shati ya kijivu na miwani pamoja na mtoto aliyevalia miwani ya waridi. Mwanaume yule anatumia kifaa kinachofanana na ubao ili kujifunza.

Hawa ni wanawake wawili mmoja akiwa amevalia rinda lenye rangi nyeusi na akiwa na nywele zenye nyeusi. Yule mwingine amevalia blauzi yenye rangi nyeupe na sketi yenye rangi nyekundu. Nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Huyu ni mtoto aliyevalia shati ya rangi ya kijivu na suruali ya rangi ya kahawia. Mbele yake kuna meza iliyo na kompyuta na ni yenye rangi nyeusi. Anaonekana akitumia mguu wake kubofya kipanya.

Mtoto mdogo anayeugua ugonjwa wa down syndrome anacheza na vifaa vya mbao vilivyo juu ya meza huku baba yake, aliyevalia shati lenye rangi ya kijani kibichi iliyofifia anamtazama akitabasamu.

Watoto wawili wanaandika kwenye karatasi juu ya meza enye rangi ya kijani kibichi. Mmoja aliyevaa shati yenye rangi ya kijani kibichi anatumia kiti cha magurudumu kuashiria ni mlemavu. Kando kuna mwanamke aliyevaa rinda lenye rangi ya samawati, anawatazama huku akitabasamu.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja akiwa amevalia koti yenye rangi nyeupe, na mwingine akiwa amevalia blauzi yenye rangi nyekundu. Wote wana vitabu juu ya meza yenye rangi nyeupe na vile vile kalamu mikononi mwao.

Huyu ni mtoto asiye na uwezo wa kuona. Amevalia vazi lenye rangi nyekundu. Anatumia mikono yake akisoma kitabu cha breli kilicho juu ya meza iliyo mbele yake.

Mwanamume aliyevalia shati lenye rangi ya kijivu, anayeugua au aliye na ulemavu wa kuona, anatumia kitabu cha wale na matatizo ya kutazama, kilicho juu ya meza iliyotengenezwa na mbao mbele yake. Huku akiwa ameketi kwenye kiti cha muundo wa kisasa chenye rangi nyeusi .

Hiki ni kikundi cha watoto huenda wakawa wanafunzi, waliovalia mavazi yenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati na nyeupe. Mbele yao kuna meza ya mbao iliyo na kompyuta, kibodi na kipanya zenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wawili wanaonekana wakiwa wameketi kwenye meza wakitumia kompyuta ya mezani yenye skrini ya zamani ya CRT.Wote wamevaa headphones na wanatumia kibodi na panya.

Huyu ni msichana mdogo aliyevalia shati lenye rangi jeupe na yenye madoadoa. Ameketi kwenye meza iliyo na vikombe viwili. Kimoja kikiwa na rangi aina mbalimbali na kingine kikiwa na vifaa vya sanaa. Msichana huyu ameshika penseli yenye rangi ya manjano kwenye mkono wake wa kulia, huku akionekana akichora.

Huyu ni mtoto anaye tatizo la kuona na kwenye dawati lile kuna kitabu cha aina ya braille ambayo mtoto huyu anatumia kusoma maandishi mbalimbali. Mtoto ana shungi la nywele pia amevaa shati ya aina ya rangi ya nyekundu.

Hiki ni kikundi cha watu wasio na uwezo wa kuona. Yule liyevalia fulana nyeusi na kuketi kwenye kiti cheupe ameketi karibu na meza yenye rangi nyeupe na anatumia daftari au braille iliyo kwenye meza ili kujifunza au kusoma.

Hawa ni wanafunzi wakiwa darasani nao wamekalia madawati yaliyotengenezwa na mbao, mmoja wao aliye sehemu ya kulia mwa picha anaonekana akiwa na upungufu wa macho au tatizo la kuona , upande wa kushoto, mwalimu aliyevalia koti yenye rangi nyeupe yuko pale.

Mwanamke anayeugua ugonjwa wa Down Syndrome, huku akiwa amevalia shati lenye rangi ya kijivu, ameketi, ilhali yule mwingine amevalia shati yenye rangi nyeupe. Mbele yao, juu ya meza, kuna karatasi zenye rangi nyeupe na vikombe vilivyo na kalamu kadhaa.

Wanawake hawa wawili waliovalia mavazi yenye rangi zambarau na kijani kibichi, wenye asili ya kizungu wanatumia kompyuta ndogo iliyo juu ya meza ya mbao yenye rangi nyeupe.

Mtoto aliyevalia fulana yenye rangi ya kijivu anakazia fikira kompyuta ndogo yenye rangi nyeupe iliyo juu ya meza ya mbao. Kuta nyuma yake yenye rangi ya kijani kibichi iliyofifia na ina michoro ya mnyama na vilevile mti.

Huyu ni msichana mdogo anayeshiriki katika kazi ya sanaa. Mikono yake miwili ina rangi mbalimbali ikitia ndani kijani kibichi, manjano, nyekundu, buluu, machungwa na vilevile zambarau. Kuna doa ya rangi ya zambarau kwenye pua yake.

Huyu ni msichana mdogo ambaye amejikita katika kile ambacho anasoma kwenye kitabu kile. Ana nywele ya rangi ya dhababu na anatumia vidole vyake kufuatilia maneno kwenye kurasa ile. Amevalia sweta yenye rangi ya kijivu na iliyo na mapambo ya rangi mbalimbali.

Kuna mwanamke aliyevalia blauzi ya rangi nyeupe na ana nywele zenye rangi nyeusi. Kando yake kuna mtoto aliyevalia rinda lenye rangi ya kijani kibichi. Mbele yao kuna meza yenye rangi nyeupe na vile vile vitabu na kalamu.

Mwanamke aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, surauali nyeusi na miwani huku akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao. Anamsikiliza kwa makini mvulana mdogo, aliyevalia shati yenye rangi ya samawati iliyofifia naye amekalia kiti chenye rangi ya kijani kibichi iliyofifia. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe.

Watu watatu wanazungumza kutumia ishara za mikono mmoja akiwa amevalia vazi lenye rangi nyeusi, mwingine yenye rangi ya kijivu na ilhali wa mwisho yenye rangi ya kahawia. Mbele yao kuna meza ya mbao iliyo na kipakatalishi na madaftari mawili yaliyofunguliwa.

Hapa tunaona kundi la watu waliovalia shati ya rangi ya buluu, wakiwa wameketi kwa semina au mkutano wa kule kazini. Mwanaume mmoja amesimama karibu na ubao mwenye rangi nyeupe, akionekana huenda akiwafunza wenzake. Vilevile kuna mwanamke miongoni mwa wale walioketi, anatumia kiti cha magurudumu.

Kijana aliyevalia fulana yenye rangi ya manjano, ameketi kwenye kiti cha magurudumu chenye rangi nyeusi, huku akitumia kompyuta ndogo iliyo juu ya meza ya mbao. Kando anaandika kwenye daftari lenye rangi ya manjano.

Hawa ni wafanyikazi waliovalia mavazi yenye rangi ya samawati. Yule anayetumia kompyuta kibao anaugua ugonjwa wa Down Syndrome kutokana na maumbile yake. Mbele yao juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya shughuli ya kazi.

Mtoto msichana anayeugua ugonjwa wa Down's syndrome, anacheza na vifaa vya rangi mbalimbali kama vile kijani kibichi na manjano zilizo kwenye meza yenye rangi nyeupe. Huku mwanamke aliyevalia blausi yenye rangi ya kahawia akimsaidia.

Mwanamke aliyevalia shati nyeusi anatumia mkono yake kuzungumza kwa ishara. Kando yake, mwanaume aliyevalia shati nyeupe na tai yenye rangi nyeusi amesimama karibu na ubao uliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyevalia blauzi ya nyekundu na sketi ya rangi nyeupe anaonekana akishika bango lilioandikwa irabu na kuonyesha ishara na mkono ilhali, mwanafunzi aliyevalia sweta nyekundu anaonekana akimwiga mwalimu wake.

Huyu ni mvulana aliyevaa shati yenye rangi ya manjano karibu na meza yenye rangi nyeupe. Anaangalia chini akicheza na vipande vya rangi mbalimbali. Kulia kwake kuna kibao chenye rangi ya zambarau iliyo na vipande vya duara vyenye rangi ya kijani kibichi. Mle mbele kuna mtu mzima.

Mwanaume kipofu aliyevaa fulana yenye rangi ya kijivu anasaidiwa na mwanamke aliyevaa koti yenye rangi nyeusi, kutumia kitabu kilicho juu ya meza iliyotengenezwa na mbao yenye rangi ya kahawia.

Mvulana mdogo aliye valia shati lenye rangi ya kijani kibichi anaye tumia kiti cha magurudumu anasaidiwa na mwanamke aliye valia nguo nyeusi. Kuchora katika kwenye karatasi nyeupe iliyo juu ya meza ya mbao.

Huyu ni kijana kipofu ambaye anatumia kitabu maalum kilicho wazi mbele yake ili kusoma. Kando yake mandhari ni yenye rangi nyeupe na amekalia au ameketi kwenye kiti, chenye rangi ya kijani.

Hawa ni wanawake wawili, yule wa kulia anaye ugua ugonjwa wa down syndrome akiwa ameshikilia kifaa chenye rangi nyeusi mkononi. Nao wanatengeneza miundo kutoka kwa mbao.